Kibanda hiki kina bidhaa mbali mbali kama vile ndizi. Kuna aina tofauti tofauti za ndizi kama vile ndizi mbichi za kupika, ndizi tamu na ndizi za kawaida, zote zikiwa zimefungwa kwa kamba. Hapo sehemu ya chini kuna nyanya, vitunguu, hoho, ndimu, limau na matangawizi.

Hili ni risiti ya malipo katika Kenya Port Authority risiti hii ina nambari ya pini, tarehe, nambari ya akaunti ya benki linaonyesha limetoka Afrcan Cotton Industries kule Mombasa, pia kuna ujumbe wa kumshukuru mteja kwa kufanya malipo yake.

Soko hili limejaa. Kuna wauzaji na wanunuzi wengi. Wauzaji wanauza bidhaa tofauti tofauti kama vile, viazi, ndizi, malenge na machungwa. Kuna wachuuzi wanao uza samaki, wengine wakiuza ndizi, nyanya na vitunguu. Katika soko hili kuna ubao mkubwa wa matangazo unao tangaza bidhaa za Tecno.

Katika soko hii kuna wauzaji wengi wanaouza bidhaa mbalimbali kama vile mboga, ndizi, mahindi, viazi tamu, viazi ya kawaida, nyanya, vitunguu, hoho, ndimu, limau, machungwa na malenge. Bidhaa zao zikiwa zimetandazwa chini kwa kutumia gunia.

Hili ni duka la kuuza magari kuna gari za aina tofauti tofauti na ni za rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, nyekundu na rangi ya samawati, eneo hili limezingirwa na ukuta uliyowekwa waya za stima ilikulinda sehemu hii, nyuma ya eneo hili kuna miti mingi.

Onyesho hili la bima la Madison linasema usingoje uchelewe ili kulichukua; ni bora kuchukua kinga ya kulinda familia yako kwa ajali ya siku za usoni. Kuna nambari iliyowekwa hapo ya kubonyeza ili kununua. Nyota 828#. Mwanamke huyu alipata ajali na ana tabasamu kwa kuwa bima la Madison ilishughulikia pesa ambazo alipaswa kulipa hospitalini.

Hili ni risiti la mlipaji ushuru. Lina maelezo la mlipaji ushuru: Deni lake, malipo yake, pini yake, nambari ya risiti na jina la benki, nambari ya benki na sehemu anakotoka. Huku likiwa limetiliwa muhuri tarehe na sahihi hapo kando.

Magari ya rangi tofauti tofauti yamepangwa maegeshoni ,huko juu kuna magari mengine ambayo wenyeji wamesimama kando yao wote wakiwa wamevalia shati ya rangi nyeupe. Kando ya barabara kuna ubao wa matangazo linaloonyesha pombe la Jack Daniels huku waya za stima zikiwa zimepita huko kando.

Sehemu hii ni la uuzaji wa magari. Magari haya yamepangwa kwa utaratibu sana na ni za aina mbali mbali kama vile Toyota, Subaru na pia rangi ni tofauti tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, samawati na rangi ya nyekundu.

Kibanda hii ni ya bidhaa mbalimbali kama ndizi, huku zikiwa zimewekwa kwenye mikebe kubwa kubwa, zingine zikiwa juu ya kibanda. Kuna viazi tamu, vitunguu, sukuma wiki, kabeji. Hapo chini kuna gunia ya rangi ya samawati.

Onyesho hili ni la bima rahisi. Kwa miezi sita, unatakiwa kulipa shilingi elfu mbili mia tano ili kililinda pikipiki lako. Barabara hii ni ya murram , kuna bodaboda wawili mmoja akiwa amebeba abiria. Kando ya barabara hii kuna mti uliokauka. Chini la onyesho kuna nambari ya simu na pia jina la bima katika mtandao wa kijamii.

Onyesho hii ni la bima ya Anziano. Kuna nyumba lililochorwa katika onyesho hii. Bima hii ina ajali za nyumbani kama vile, wanasema wanashughulikia moto, wizi, ujenzi, stima, gharika, simu na tarakilishi. Hapo chini kuna nambari zao za simu, ambazo unaweza kuwasiliana nao.

Hili ni duka kubwa na lina friji ambapo maziwa ya kila aina imepangwa kutoka kwa kampuni tofauti tofauti kama vile Delamere, Daima na Tuzo. Mhudumiaji huyu ambaye amevalia koti lililoandikwa Daima, anamsihi mnunuaji kununua maziwa ya Daima.

Onyesho hili ni la bima la Anziano inayosimamia pikipiki za umma na la kibinafsi. Laonyesha kwa mwaka mmoja unapaswa kulipa shilingi elfu nne na kwa miezi sita shilingi elfu mbili mia tano. Kuna cheti ambayo unapewa unapochukua bima hiyo. Kwenye chini la chapisho kuna nambari ya simu ambayo unawezapiga ili kuwasiliana na wao na picha ya pikipiki.

Eneo hili la biashara, kuna sehemu ambapo kuna viatu vya aina tofauti tofauti na pia ni vya rangi zote. Vimepangwa juu ya meza iliyotandazwa dunia nyeupe. Hapo kando kuna nguo mbalimbali kama suruali ndefu, suruali fupi, sketi na rinda.

Duka hili ni la M-Pesa. Duka nzima limepakwa rangi ya kibichi. Nje ya duka hii kuna kiti cha mbao, kuna besheni mbili zilizo juu ya gunia. Kuna onyo ambalo linalosema poster zisiwekwe katika ukuta wa duka hili. Kuna bidhaa mbali mbali zinazouzwa kama vile vitabu, tundu la stima na balbu.

Mazingira hii ni safi mno. Kuna duka lililo na M-Pesa. Duka hili linaonekana kuwa na bidhaa mbalimbali kama vile; maji, soda, mafuta na sabuni. Kuna pikipiki ambalo limeegeshwa mbele ya duka hii. Kando kuna nyumba fulani la kukodisha.

Onyesho hili ni la bima la mateksi ya umma. Kuna mateksi matatu. Moja nyeupe, ingine jekundu, nyingine ya rangi ya manjano. Onyesho hili pia lasema, bima hii imeongezwa kwa siku thelathini kwa shilingi elfu tano. Na mwezi mmoja utapaswa kulipa elfu tatu mia tano. My Cover inashirikiana na Imana. Kwa hapo pia, wameeka nambari zao za simu.

Duka hili linaitwa Royal Star Inn. Duka hili lina bidhaa mbalimbali kama vile maziwa, maziwa ya mgando, mayai, mkate na keki. Duka hii imepakwa rangi ya samawati na nyeupe na usafi umeidhinishwa mno. Hapo juu kuna nambari ya simu ya muuzaji wa bidhaa hizi.

Wauzaji wanauza bidhaa sokoni. Kuna bidhaa mbalimbali kama mboga, matunda na nguo. Wauzaji wengine wako vibandani wengine wakiwa wametandaza bidhaa zao chini huku wakiwa wameketi chini wanapouza wakichomwa na jua. Raia wengine wanatembea tu wakiangalia bidhaa kwa kuwa hawanunui ama labda wanaulizia tu bei.

Onyesho hili ni la bima la Kenya Obients. Kuna dereva wa gari ambaye anaendesha akiangalia mbele yake huku akitabasamu. Onyesho hili lasema unaweza tengeneza bima lako kwa kubonyeza *352# kisha uweke nambari ya gari ya usajili, nambari ya cheti. Pia kama cheti yako haifanyi kazi unaweza wapigia simu.